Watu wazima wamejikusanya wakitazama kwa umakini kifaa cha kiteknolojia, wakiongozwa na mtu mmoja. Wanajifunza kwa vitendo, huku wakibadilishana mawazo kuhusu kifaa hicho. Hali hii inaashiria somo la elimu ya watu wazima linawasaidia kupata ujuzi mpya unaohitajika katika maendeleo ya kiteknolojia.

Kundi la watu wazima wanaume na wanawake, wakiwa wamekaa kwenye meza, wakiwa wamekusanyika katika chumba cha mikutano. Wanafunzi hao wanamtazama mzungumzaji aliyesimama mbele. Hali inayoashiria semina, warsha au mkutano wa elimu ya watu wazima. Mazingira haya yanaonyesha jinsi walivyojitolea katika kuboresha elimu yao na ujuzi mbalimbali.

Kundi la watu wazima wakisikiliza mzungumzaji aliyesimama katikati ya umati. Wamesimama kwa utulivu na kusikiliza kwa makini, hali hii inaashiria mjadala au semina ya kuelimisha jamii, ikiwezekana inahusiana na masuala ya vijana au elimu ya watu wazima.

kundi la watu wazima, wamekusanyika katika chumba cha mkutano kwa ajili ya semina au mafunzo waliohudhuria. Wanawake na wanaume wamevalia mavazi rasmi na wanatabasamu. Hali hii inaashiria uwepo wa kozi za elimu ya watu wazima zinazotolewa kwa ajili ya maendeleo ya taaluma au masuala mengine ya kimaisha.

Wanawake wengi wameketi kwenye viti vya plastiki nje wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao, mafunzo haya yanaonekana kufanyika karibu na bustani ndogo ya mboga. Hii inaonekana ni mazingira ambayo yako nje kidogo ya mji, ikiwa inaashiria ni mafunzo ya ugani au elimu ya watu wazima.

Kundi la watu wazima wakiwemo wanaume na mwanamke mmoja waliokusanyika kwenye kibanda cha maonyesho wakitazama kifaa cha nishati ya umeme mwanamke huyu amevaa kofia ya usalama akifanya kazi na kifaya hicho jambo linaashiria mada za mafunzo zinazohusiana na uhandisi mazingira haya yanaonyesha tukiwa elimu ya watu wazima au maonyesho ya elimu.

Mwanamke mmoja ambaye anayeonekana akiwa ni mtu mzima akiandika ubaoni darasani, huku wanafunzi wenzake wakiwa wamekaa kwenye madawati wakifatilia kwa umakini, wanafunzi wote wanaonekana kuwa ni watu wa zima jambo linaloonyesha shughuli za elimu ya watu wa zima. Mazingira ya darasa yanaonyesha kujitolewa kwao bila kujali umri wao.

Watu wazima wamekaa darasani, wakifuatilia mafunzo au warsha, baadhi yao wamevaa barakoa, wakishiriki katika somo. Kila mshirki amekaa katika dawati lake na baadhi wamesimama mbele yao wakichukua nukuu ya baadhi ya vitu vinavyozungumzwa, na mhadhiri au mzungumzaji aliyepo mbele yao.

Watu wazima wamekaa kwenye madawati ya darasa la kisasa, wakifuatilia mada inayotolewa mwalimu au mzungumzaji mmoja yupo mbele akizungumza na hazira hiyo; washiriki wote wameelekeza macho mbele kwa umakini wakishiriki katika programu ya elimu ya watu wazima.

Kundi la watu wazima wakiwemo wanaume na wanawake wakipiga picha kwa pamoja, wote wamevalia nguo za heshima, hali inayo ashiria mafunzo au semina ya kitaalamu, mazingira ya ndani yanaonyesha mkutano huo ulifanyika katika ofisi au ukumbi maalumu unaohusika na utoaji wa elimu ya watu wazima.

Wanawake ambao wanaonekana wakimsikiliza mwanamke mwenzao ambaye anaonekana akitumia cherehani ya kisasa zaidi kushona kitambaa chenye rangi ya damu ya mzee. Wote pia wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni kuonyesha jinsi gani wanaenzi utamaduni wao. Mandhari kama haya yanaonekana ni sehemu ambayo watu wazima wanajipatia elimu za ufundi kwa ajili kuondeleza vipato vyao pamoja na kujipatia kazi za kudumu.

Kundi la watu wazima wakiwa darasani kwenye walisha au semina wengi wao wamevalia barakoa wakiwa wameketi kwenye meza na viti wakimsikiliza mwalimu kwa umakini. Hali hii inaashiria uwepo wa mafunzo ya elimu ya watu wazima ambapo wakufunzi wanawasaidia watu kujenga ujuzi mpya.

Kundi la watu wazima wanaume na wanawake, wakiwa wamekaa kwenye madawati ya mhadhara na wanamtazama mzungumzaji aliyesimama mbele yao. Wanafunzi hao wamevalia nguo za kawaida na baadhi ya wametabasamu. Hali inayoashiria ushiriki wao katika warsha hiyo. Mkutano au semina inayolenga kuongeza ujuzi wao. Mazingira haya yanaashiria mazingira ya kujifunza na elimu ya watu wazima.

Kundi la watu wazima wakiwa darasani wakijifunza kusoma na kuandika. Baadhi yao wameketi mezani na madaftari wazi wakishika kalamu, huku wakishirikiana na wenzao. Hali hii inaashiria umuhimu wa elimu ya watu wazima, inayowalenga watu ambao hawakupata fursa ya kusoma wakiwa watoto wadogo.

Mwanamke mmoja amesimama mbele ya ubao mweusi akifundisha darasa la watu wazima, wanafunzi wamekaa kwenye madawati wakifuatilia kwa umakini hali inayoonyesha programu ya elimu ya watu wazima katika mazingira ya shule, ambapo inawezesha watu wazima hao kuweza kujipatia mafunzo mbalimbali ya elimu.

Kundi la watu wazima wanaume na wanawake wakiwa wamekaa kuzunguka meza kubwa, wakishiriki majadiliano mazito hali inayoashiria mkutano au waisha ya elimu ya watu wazima, wote wanaonekana kuwa makini wakijadiliana na kushiriki mawazo, hali inayoashiria ushiriki wao katika kuboresha elimu yao ya ujuzi mbalimbali. Mazingira ya chumba yanaonyesha chumba cha mkutano na kuweka dhana za kujifunzi kwa watu wazima.

Watu wazima wanashiriki katika darasa au semina, wakiwa wamekaa kwenye meza zilizopangwa kwa umbo, na mwalimu anaongea mbele ya darasa. Huku skrini ya projekta ikionyesha mada inayozungumziwa. Washiriki wanazingatia kwa makini wakichukua maelezo muhimu kutoka kwa mwalimu huyo.

Wanawake wawili wanaoneka kuwa ni watu wazima, wakiwa darasani wakisaidiana katika kujifunza, Hali inayoashiria elimu ya watu wazima. Wote wawili wametazama kitabu cha mazoezi wakishiriki katika kujifunza kwa pamoja, mazingira ya darasa yanaonesha kuwa wanawake hao ni sehemu ya kikundi cha wanafunzi waliojitolea kuboresha elimu yao ya msingi.

Kundi la watu wazima limekusanyika karibu na mashine, wakifanya uchunguzi au kujifunza jinsi inavyofanya kazi. Mwanamke mmoja ameinama chini na amevaa glavu, akigusa mashine hiyo, huku wenzake wakifuatilia kwa umakini. Hali hii inaashiria somo la vitendo kama sehemu ya elimu ya watu wazima.

Kundi la watu wazima wakiwa darasani, baadhi wamekaa na wengine wamesimama wakishiriki katika shughuli za kujifunza kwa pamoja. Wanafunzi wote wanaandika kwenye madaftari yao na wengine wanawasaidia kujifunza, hali inayoashiria juhudi za pamoja katika elimu ya watu wazima. Muonekano wao unaonyesha kuwa wamejitolea katika ufuatilia masomo hayo.

Darasa lililo na wanafunzi ambao wanaonekana kuwa ni watu wazima wanaume na wanawake wakifundishwa na mwalimu aliyesimama mbele yao. Wanafunzi hao wanaonekana kujitolea katika masomo yao huku baadhi ya wanafunzi wakizungumza na mwalimu wao. Mazingira haya ya darasa yanaashiria jinsi elimu ya watu wazima inavyotolewa na kuwasaidia katika kuendeleza ujuzi wao.

Mwalimu amesimama mbele ya darasa akielekeza wanafunzi wake, wanafunzi hao ni watu wazima na wamekaa kwenye viti wakimsikiliza mwalimu kwa umakini. Hali hii inaonyesha mazingira ya kawaida ya kujifunza katika elimu ya watu wazima.

Kundi la watu wazima wakitazama mradi wa sayansi au kiufundi. Msichana mmoja amevaa kofia ngumu ya ujenzi jambo linaloashiria mradi unaohusiana na sayansi. Mradi huu unahusisha balbu za taa jambo linaloonyesha wataalamu wa umeme.

Wanawake wawili wamekaa kwenye dawati wakiangalia vitabu vyao, mmoja wao anatumia penseli kuelekeza katika maeneo ya kitabu, watu wazima wamekaa darasani wakifanya masomo hali inayokazia elimu ya watu wazima katika mazingira yenye utulivu.

Ukumbi uliojaa watu wazima waliohudhuria kikao au mafunzo wengi wao wameketi kwenye viti vya plastiki wakiwa makini na kinachoendelea mbele yao, hali hii inaonyesha mazingira ya elimu ya watu wazima au semina ambapo watu wazima wanapatiwa maarifa mbalimbali juu ya stadi zao za maisha ya kila siku.

Darasa linaloonekana kuwa limesheheni watu wazima, mandhari ni kama haya yanaonekana ni jinsi gani umuhimu wa elimu ya watu wazima inahitajika, ili kuwawezesha watu wazima kuweza kupata angalau elimu inayoweza kuwawezesha kufanya mambo kadha wa kadha, kuliko kukaa kwa kukosa elimu kabisa.

Kundi la watu wazima wamejikusanya kwenye darasa au ukumbi. Wote wanaonekana kuwa wanafuatilia mafunzo au mkutano, pia wamevalia nguo za kawaida na baadhi wametulia na kuandika. Hali hii inaashiria elimu ya watu wazima, ambayo huwapa watu wazima kujifunza ujuzi mpya na kupata maendeleo ya kibinafsi na kijamii.

Mwanamke akichagua vitabu katika duka la vitabu, mwanamke amesimama karibu na rafu zilizojaa vitabu akitafuta kichwa cha habari kinachomvutia, hali hii inaonyesha mazingira ya kisasa ya duka la vitabu ambapo watu huenda kuchagua vitabu vinavyoweza kukidhi mahitaji ya vile vitu wanavyovitafuta katika maktaba mbalimbali za vitabu

Mwanamke anaonekana akiwa ndani ya duka la kitabu akiwa ameshikilia kikapu akiangalia baadhi ya vichwa vya habari vya vitabu hivyo, ili aweze kuchagua kile ambacho kinaonekana kuwa kinamfaa, juu ya dari kunaonekana kuwa na taa ndefu zinazotoa mwanga ndani ya duka hilo sakafuni kuna vigaya ambavyo pia vinapendezesha maandali hayo ya duka la kuuza vitabu.

Mandhari inaonekana kuwa ni shule ya chekechea, au sehemu ya kulelea watoto wadogo, kutokana na kuwa na taswira zilizosheheni aina mbalimbali za midori zinazoweza kuwavutia watoto kwa ajili ya michezo yao, mlangoni kunaonekana kuwa na mwanamke ambaye anaweza kuwa ni msimamizi au mwalimu kwa ajili ya kituo hicho cha watoto.

Bembea tupu zikiwa kwenye uwanja wa kuchezea watoto. Bembea hizo zina rangi angavu ambayo ni rangi ya bluu, kijani pamoja na njano. Zinaonekana kuwapendeza watoto na zimeunganishwa na mnyororo. Hali ya utulivu na utupu inaashiria wakati ambapo uwanja haujatumiwa. Mazingira haya yanaonekana ni ya shule ya chekechea, ambapo watoto hutumia bembea hizo kama sehemu ya kujifurahisha.

Eneo la michezo la watoto, lenye mchezo wa kuzunguka, kifaa hicho kina viti vya rangi mbalimbali na kimetengenezwa kwa chuma. Mazingira haya yanaashiria uwanja wa michezo unaopatikana katika shule za chekechea au vituo vya kulelea watoto.

Uwanja wa nyasi bandia, una vifaa vingi vya kuchezea vilivyo na rangi ya kuvutia, vikiwemo bembea, mterezo na nyumba ndogo za kuchezea. Majengo ya shule yenye ukuta wa mawe yamezingirwa na miti, yanatoa mazingira salama na rafiki kwa watoto. Mazingira haya yameandaliwa mahsusi kwa ajili ya malezi na ukuaji wa watoto wadogo.

Uwanja wa michezo wa shule ya chekechea uliyo na vifaa vingi vya kuchezea. Eneo la michezo lina bembea, rula, na nyumba ndogo ya kuchezea. Hali ya utulivu na utupu inaashiria kwamba watoto wako darasani au uwanja haujatumiwa kabisa.

Eneo la michezo la watoto wa chekechea au shule ya awali. Sehemu hiyo ina mkusanyiko wa vifaa vya kuchezea, ikiwemo daraja dogo la kuteremkia. Mazingira haya yanaashiria uwepo wa eneo salama na lenye vifaa vya kuchezea. Jambo muhimu kwa ajili ya ukuaji na ustawi wa watoto.

Watoto wa shule ya chekechea wakicheza kwenye uwanja wa michezo wenye nyasi za bandia. Kuna bembea bango na vifaa mbalimbali vya michezo, jambo linaloashiria mazingira salama na yenye kuvutia kwa ajili ya watoto, uwanja huo unawakilisha mazingira ya kujifunzia na kucheza kwa uhuru.

Watoto wakicheza kwenye uwanja wa michezo wa shule ya chekechea. Uwanja una bembea na vifaa vingine vya kuchezea huku majengo ya shule yakiwa na michoro ya kuvutia. Mandhari hiyo inaashiria mazingira salama na yenye furaha kwa watoto wadogo kwa ajili ya kujifunza na kukomaza akili zao.

Eneo la shule ya chekechea linaloonyesha uwanja wa michezo ulio na vitu mbalimbali vya watoto vya kuchezea, una nyasi bandia na seti mbalimbali za bembea na kona ya michezo, mazingira haya yanaashiria jinsi shule za chekechea zinavyotoa mazingira salama na ya kufurahisha kwa ajili ya watoto.

Hiki ni kitabu cha kiada kinachotumiwa katika elimu ya shule ya msingi kufundisha adabu na utaratibu, masomo haya yameandikwa kwa mtindo wa hadithi na mashairi huku taswira zikiwa zimetumika kuongeza uelewa, mfano wa jinsi mtaala wa shule za msingi unavyotumiwa kufundisha masomo ya kiada.

Mazingira ya shule yenye miti na bustani iliyotunzwa vizuri, wanafunzi wanacheza katika uwanja ulioko mbali; karibu na majengo ya shule. Barabara ya lami inayopita katika eneo hilo, inaelekeza kwenye majengo; ikiwa imepambwa na bustani nzuri inayovutia na kupendeza katika mazingira ya shule ya msingi.

Kurasa mbili cha kitabu ya elimu ya afya kwa shule ya msingi, ukurasa mmoja umeeleza umuhimu wa usafi wa mwili huku mwingine unabango la usafi linaloonyesha vitu kama vile nguo safi na brashi ya nywele, hali hii inaakisi jinsi masomo ya afya yanavyofundishwa kwa watoto wa elimu ya msingi.

Ukurasa wa kitabu cha kazi cha shule ya msingi wenye mazoezi ya hisabati na kiingereza. Kazi za hisabati zinahusiana na kujumlisha na kutoa, na kazi za kiingereza zinahusiana na maneno. Hali inayoonyesha mazingira ya elimu na shule ya msingi ambapo wanafunzi hutumia taswira hizo katika kujifunza na kujipatia maarifa ya kila siku.

Mwalimu anaonekana akifundisha darasa la shule ya msingi, huku anaonekana akiandika ubao mweusi kwa kutumia chaki nyeupe pia amevalia ushungi wenye rangi ya bluu. Mazingira kama haya yanaonekana kuwa ni muhimu kwa ajili ya watoto wadogo, kuwawezesha kupata maarifa ya msingi kabla ya kuendelea na elimu ya sekondari.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa amesimama mbele ya ubao mweupe akifundisha, anatazama wanafunzi wake huku akitabasamu, jambo linaloashiria mazingira ya kufurahisha na ya kirafiki darasani. Mwalimu ameandika maswali kwenye ubao akielekeza utaratibu wa masomo ya kila siku.

Majengo ya madarasa yaliyoezekwa kwa mabati ya rangi ya udhurungi yametawaliwa na miti na majani yanayozunguka uwanja, katika uwanja huo kuna vifaa vya kuchezea vilivyochakaa kama vile gari la zamani na bembea, vinavyodhihirisha mazingira ya shule ya msingi, hali hii inaweza kuaksi uhitaji wa ukarabati na uboreshaji wa mazingira ya kujifunzia.

Kabati la vitabu la darasa linaonyesha sehemu ndogo zilizopangwa ambapo wanafunzi huweka vitabu vyao, vitabu hivyo huwekwa katika sehemu hizi kila mwanafunzi akiwa na sehemu yake hivyo kuashiria nidhamu na utaratibu darasani. Hali hii inaonyesha jinsi walimu wanavyofundisha wanafunzi jinsi ya kupanga vitu vyao kwa utaratibu mzuri zaidi.

Jengo la ghorofa la shule, lenye paa na vigae vya rangi ya kijani na nyeupe, miti imepandwa karibu na jengo hilo, na eneo la wazi lina bustani ndogo. Hali hii inaonyesha mazingira ya shule ya msingi yenye mpangilio mzuri.

Kitabu cha kiada, kinachofundisha lugha ya kiswahili, hasa matumizi sahihi ya maneno kama vile "hiki" na "hivi". Wanafunzi wa shule ya msingi hutumia kitabu hiki kujifunza sarufi na kuelewa jinsi ya kutofautisha kitu kimoja na vitu vingi. Kinatumika katika mtaala wa shule za msingi, ikionyesha mbinu rahisi za kufundisha.

Ukurasa wa kitabu cha masomo kinachofundisha maadili. Kitabu hiki kina hadithi fupi zenye taswira kuhusu usafi wa mwili na kupanga vitu. Masomo haya yanafundishwa katika shule za msingi ili kuwawezesha wanafunzi kujipatia weledi juu ya usafi na kutunza afya zao.

Ukuta wa darasa la shule ya msingi ukiwa na bango la siku za wiki, kila siku imeambatana na taswira inayowasaidia wanafunzi wadogo kujifunza, hali hii inaonyesha mazingira ya shule inayotumia taswira kufundisha masomo ya msingi kama nyenzo za kufundishia.

Njia ndefu yenye nguzo imetengenezwa nje ya madarasa, njia hii inaongoza kwa milango ya vyumba ambavyo wanafunzi wa shule za msingi hutumia kwa ajili ya masomo. Hali hii inaonyesha mazingira ya shule ya msingi yanayowapa watoto nafasi ya kusoma na kucheza.

Mfano wa kitabu cha kiada cha shule ya msingi kinachofundisha Masomo ya usafi binafsi kitabu hiki kina michoro ya vitu vya kila siku kama vile sabuni na kitana, pamoja na maswali yanayofundisha wanafunzi muhimu wa kujisafisha ni mfano wa jinsi mtaala wa shule za msingi inavyolenga kutoa elimu za afya kwa vitendo.

Mwalimu wa shule ya msingi anafundisha wanafunzi darasani, mbele ya ubao mweusi. Wanafunzi wamekaa kwenye madawati, wakizingatia wanachofundishwa. Hali hii inaonyesha mazingira ya kawaida ya kujifunza katika shule za msingi.

Darasa tupu lenye madawati na viti vilivyopangwa kwa utaratibu, katika darasa kuna ubao na ramani ya dunia iliyoning'inia ukutani ikionesha mazingira ya kujifunzia. Madawati hayo yaliyomengi yanaashiria idadi kubwa ya wanafunzi wanaohudhuria katika darasa hilo ili kuweza kujipatia elimu hasa katika shule za msingi.

Mafaili ya rangi tofauti yaliyopangwa kwa utaratibu maalumu, jambo linaloashiria mfumo bora wa uhifadhi wa nyaraka, mafaili hayo yanatumiwa kwa ajili ya kuhifadhi taarifa muhimu zinazohusiana na wanafunzi na masomo katika shule ya msingi. Mfumo huu unaashiria utaratibu na umakini unaohitajika katika usimamizi wa shughuli za elimu.

Mazingira ya shule ya msingi yenye bustani na eneo la maegesho ya magari..Jambo linaloashiria miundo mbinu iliyo wanafunzi watatu wanatembea wakielekea kwenye majengo ya shule taratibu. wW kila siku wa shughuli za masomo kwanza ni ya kijani kimechi na majengo yanadhifu, yanaakis, mazingira mazuri na salama ya kujifunza katika shule ya msingi.

Mwalimu akifundisha wanafunzi wa shule ya msingi darasani. Wanafunzi wamevaa sare za shule zikiwa na rangi ya bluu na njano, wakiwa wameketi kwa makini, bodi nyeusi inaonyesha kazi mbalimbali, ikiwemo kiingereza na hisabati. Hali inayoashiria mazingira ya kawaida ya kujifunza katika shule za msingi.

Kitabu cha masomo kinachofundisha usafi binafsi, ukurasa wa kushoto unamada kuhusu usafi wa ngozi, huku ukurasa wa kulia unachati ya usafi inayoelezea jinsi ya kudumisha usafi wa mwili na mavazi. Kitabu hiki kinatumiwa katika elimu ya shule ya msingi.

Darasa tupu lenye madawati na viti vilivyopangwa kwa utaratibu, bodi nyeusi, projekta na ramani ya dunia ukutani vinaashiria mazingira ya kujifunzia. Vifaa hivyo vinaonyesha umuhimu wa masomo ya sayansi na jamii katika shule za msingi, ambapo huwawezesha wanafunzi kuwajengea msingi mzuri katika kujifunza masomo ya sayansi, hasa waendapo sekondari.

Walimu akifundisha darasa la wanafunzi wa shule ya msingi, mwalimu amesimama mbele ya wanafunzi ambao wameketi katika meza za darasani, huku wakiwa wamefungua vitabu vyao, hali hiyo inaakisi mazingira ya kawaida ya darasa la shule ya msingi, ambapo wanafunzi wanajifunza masomo mbalimbali.

Mwalimu anatumia ishara za mikono kufundisha wanafunzi somo la hisabati. Wanafunzi wamekaa kwenye viti vyao wakifuatilia kwa makini somo hilo, huku mazingira ya darasa yakiwa yamepambwa kwa namba. Hali hii inaashiria somo la darasa la msingi linalotumia mbinu shirikishi katika kufundisha hasa katika elimu ya shule ya msingi.

Kabati au sehemu maalumu ya kuhifadhia daftari au vitabu na mafaili ya wanafunzi, jambo linaloashiria utaratibu na nidhamu shuleni, kila daftari inafaili limewekwa katika sehemu yake baadhi zikiwa zimeandikwa namba kuonyesha jinsi mali za wanafunzi zinavyosimamiwa kwa weredi mkubwa, hali hii inaonyesha mazingira ya kujifunza yaliyopangwa na nadhifu kwa ajili ya watoto wa shule ya msingi.

Jengo la shule ya msingi lenye miundombinu bora, likiwa na ngazi za kisasa zinazounganisha ghorofa mbalimbali, mazingira yanazingatia usalama kwa kuwa kuna pande za kujishikilia, hali hii ina akisi mazingira safi na yaliyopangika jambo ambalo ni muhimu katika taasisi za elimu ya msingi.

Ukumbi wa shule ya msingi yenye nguzo ndefu na milango ya madarasa. Jengo hilo linaonekana jipya na safi, likiwa na kuta nyeupe na sakafu ya vigae. Hali hii inaonyesha mazingira bora ya shule ya msingi yanayofaa kujifunza kwa watoto wadogo pamoja na kupata elimu ya ufanisi na ya hali ya juu.

Jengo la shule ya msingi yenye paa nyekundu lililozungukwa na miti. Mbele ya majengo kuna uwanja wa michezo wenye bembea na mazingira yanayoonyesha kuwa shule ikiwa katika hali nzuri na ya kupendeza; kutokana na kuwa imezungukwa na mimea, pamoja na uoto mbalimbali wa asili unaopendezesha mandhari hayo.

Rundo la vitabu vilivyopangwa katika mpangilio mzuri, kitabu kimoja kiko mbele kimwandikwa ayubu mashakani na kina taswira inayoonyesha ni kitabu cha masomo ya shule ya msingi. Vitabu hivi hutumiwa katika mazingira ya elimu ya shule ya msingi kuweza kuwapatia watoto elimu.

Mwalimu anaandika ubao, uliokuwa na maelezo kuhusu sehemu za mwili kwa kiingereza. Wanafunzi wake ingawa hawaonekani walikua wakisoma maneno hayo kama vile: macho, sikio, mdomo pamoja na pua kabla ya kuanza somo la kuchora. Mazingira haya yanaonyesha somo la msingi la darasa la kwanza au la pili.

Ukurasa wa mazoezi ya hesabu kwa wanafunzi wa shule ya msingi. Kuna maswali mbalimbali yanayohusu kujumulisha na kutoa, pamoja na taswira za wadudu na wanyama ili kuwafanya wanafunzi wajifunze kwa kufurahisha. Kazi hii inaonyesha kuwa somo la hisabati limefundishwa na baadhi ya maswali yamejibiwa kwa usahihi zaidi.

Mwalimu akiwa mbele ya wanafunzi wake darasani akifundisha somo ubao umejaa maandishi ya masomo mbalimbali akiwemo ya kiingereza na hisabati, wanafunzi wameketi kwa makini wakimsikiliza mwalimu wao mazingira haya yanaonekana kuwa ni shule ya msingi, kutokana na kuwa wanafunzi wanaonekana wako katika umri mdogo, pia wamevalia sare za rangi ya bluu na nyeupe.

Mandhari nzuri na ya kupendeza, inayoonekana kuwa ni shule ya msingi. Madarasa yanaonekana kuwa yamepakwa rangi, zinazoweza kupendezesha mandhari hayo. Kwa nje kunaonekana kuwa na taswira za michoro, ambayo, inaonyesha jinsi gani ufundishaji kwa kutumia alama, unawezesha wanafunzi kuelewa kwa ufanisi mkubwa, katika mazingira hayo ya shule za msingi.

Ukurasa wa kitabu cha masomo kinachofundisha sarufi ya kiswahili, kinaeleza matumizi ya maneno ya hiki na hivi kwa kutumia mifano ya vitu kama vile kitabu na kiatu, kitabu hiki kinatumiwa katika elimu ya shule ya msingi.

Jengo la shule ya msingi lenye majengo nadhifu yaliyopambwa kwa michoro ya masomo ya sayansi, jengo lina milango na madirisha yenye ulinzi wa chuma, huku mbele yake kukiwa na eneo safi lilotengenezwa kwa bustani mdogo, hali hii mazingira ya shule yaliyotayarishwa vyema na yanayowapa motisha wanafunzi kujifunza masomo mbalimbali.

Darasa la kompyuta lenye vifaa vya kisasa katika shule ya sekondari meza zimepangwa kwa utaratibu kila mwanafunzi akiwa na kompyuta mpakato yake, huku kukiwa na ubao mweupe na projekta kwa ajili ya kufundishia, hali hii inaaksi mazingira ya kisasa ya kujifunza yanayolenga kuwapa wanafunzi ujuzi wa kidijitali.

Mwanafunzi anapanga vitabu kwenye rafu iliyokuwa na vitabu vingi vya masomo, maktaba hii inaashiria uwepo wa rasilimali muhimu za masomo zinazotumiwa na wanafunzi wa sekondari. Hali hii inaonyesha shule za sekondari zinavyotoa fursa kwa wanafunzi kufanya utafiti na kujisomea.

Maabara ya shule ya sekondari ikiwa na meza ndefu za mbao zilizopangwa vizuri na kuzungukwa na viti, upande mmoja kuna meza yenye mabeseni ya maji na mifumo ya mabomba yanayotumika kwa majaribio ya masomo ya sayansi, mazingira haya yanaashiria vifaa muhimu vinavyotumika katika ufundishaji wa masomo ya sayansi katika shule za sekondari.

Wanaume wawili wanajishughulisha na vifurushi vya vitabu au vifaa vya shule vilivyofungwa, vifurushi vingine vimetengenezwa na kuwekwa juu ya meza ndefu. Hali hii inaashiria maandalizi ya vitabu au vifaa vya masomo kwa wanafunzi wa shule za sekondari.

Taswira ya maabara ya sayansi iliyokuwa na meza ndefu za majaribio pamoja na sinki na mabomba ya maji. Mazingira haya hutumiwa na wanafunzi wa sekondari kujifunza masomo ya sayansi kwa njia ya vitendo, maabara hii inaashiria umuhimu wa kufanya utafiti na majaribio kama sehemu muhimu ya mtaala wa sekondari.

Maabara ya sayansi ya shule ya sekondari iliyo safi na ya kisasa, vifaa kama sinki na meza za mahabara zimepangwa vizuri; vikiwa tayari kwa majaribio ya kisayansi. Mazingira hayo yanaonyesha kujitolea kwa shule katika kufundisha masomo ya sayansi kwa vitendo, na kuwawezesha wanafunzi kuelewa kwa urahisi na kwa ufanisi mkubwa zaidi.

Maabara safi na yakisasa ya shule ya sekondari, kuna mezandefu yenye sinki zake na mabomba ya maji kwa ajili ya kufanya majaribio ya masomo ya sayansi. Mazingira haya yanaashiria vifaa muhimu na vya kisasa vinavyopatikana katika shule za sekondari.

Mwalimu akieleza mada ya sayansi kwa kutumia mchoro wa mfumo wa mmeng'enyo wa chakula wa binadamu, mchoro huo umetengenezwa kwa kutumia vifaa halisi hali inayoonyesha mazingira ya shule yanawekwa mkazo katika kujifunza kwa vitendo hasa katika mazingira ya sekondari kuwawezesha wanafunzi kuelewa kwa urahisi na kwa ufanisi mkubwa zaidi.

Maabara nadhifu ya shule ya sekondari iliyo na vifaa vya kisasa. Kuna meza ya ndefu zenye sinki zake na mabomba ya maji kwa ajili ya kufanya majaribio. Huku vitu vikiwa vimepangwa kando ya meza hizo. Mazingira haya yanaashiria uwepo wa vifaa muhimu, vinavyohitajika kwa masomo ya sayansi.

Mazingira ya elimu ya sekondari, ambapo kunaonekana kuwa na walimu kadhaa wamesimama. Wanaonekana wakiwa katika shughuli ya kusimamia mitihani, huku wanafunzi wakiwa wamekaa kwenye madawati yao, kila mmoja na dawati lake, pia wamevalia barakoa kwa umakini, wakiendelea kujibu mitihani. Mandhari kama haya yanaonekana ni jinsi gani umuhimu wa kusimamia elimu katika shule za sekondari ili kuboresha misingi ya elimu kwa watoto, kabla ya kuendelea na hatua nyingine ya kielimu.

Jengo la shule ya sekondari lililojengwa kwa matofali, paa la jengo hilo lina vigae vya kijani na kuna nyaya zilizo na sare za rangi ya bluu, zikiwa zimetundikwa. Hali hii inaonyesha mabweni na mazingira ya shule ya sekondari.

Maabara ya kisasa yenye meza za majaribio zilizopangwa kwa mistari, kila meza ina sinki na bomba la maji, ikiashiria kuwa mahali hapo hutumika kwa masomo ya sayansi, vifaa hivi vinaashiria mazingira bora ya kujifunzia katika shule za sekondari.

Mikono ya mwalimu au mwanafunzi ikifanya majaribio ya kemia, mtu huyo anachanganya kemikali kwenye mirija ya maabara iliyowekwa kwenye stendi, huku vifaa kama vile chupa za kemikali vikiwa mezani. Hali hii inaakisi mazingira ya maabara ya shule ya sekondari na umuhimu wa kujifunza kwa vitendo.

Mwanafunzi wa kike akichagua kitabu kutoka kwenye rafu ya maktaba, akitafuta kitu cha kusoma, hali ya utulivu na uwepo wa vitabu vingi inaonyesha umuhimu wa usomaji katika shule ya sekondari. Vitabu hivyo vimewekwa katika mpangilio maalumu, ambapo unawezesha wanafunzi katika shule ya sekondari kuweza kuchagua vitabu hivyo kwa urahisi na kuweza kupata kwa uharaka zaidi.

Jengo la ghorofa mbili lilokuwa na madirisha na milangi miwili, lilianza kama jengo la hosteli ya wanafunzi wa shule ya sekondari. Hali hiyo huwapa wanafunzi nafasi ya kuishi karibu na shule na kujifunza masomo yao bila usumbufu wa aina yoyote ile.

Jalada la kitabu cha masomo ya kemia ya kidato cha tatu, jalada hilo lina taswira ya mwanafunzi au mwalimu akiwa amevaa kanzu nyeupe ya maabara akifanya majaribio ya kemia, hii inaashiria umuhimu wa kufanya majaribio kwa vitendo katika kujifunza masomo ya kemia katika shule za sekondari.

Darasa la kisasa la masomo ya kompyuta au sayansi, madawati yamepangwa kwa muundo wa duara na kompyuta ndogo zikiwa juu yake. Mazingira haya yanaonyesha miundombinu bora ya kujifunzia inayopatikana katika shule za sekondari.

Mwalimu akiwa amesimama mbele ya bango, lenye muundo wa mfumo wa mmeng'enyo wa chakula wa binadamu, akielekeza kwa kidole chake. Muundo huu unawakilisha mada ya somo la sayansi na mwalimu anaonekana akiwafundisha wanafunzi somo hilo. Taswira hii inaashiria elimu ya sekondari, ambapo masomo ya vitendo ya sayansi hufunzwa kwa kutumia vifaa vya maonyesho.

Viongozi au wadau wa elimu wakishiriki katika ugawaji wa vifaa vya shule ya sekondari. Watu wazima wanabadilishana vifaa vya masomo, wakitumia kontena kama ghala la kuhifadhi vifaa hivyo. Hali hii inaakisi juhudi za kuboresha miundombinu na rasilimali zinazotumika katika shule za sekondari.

Wanafunzi wawili wa shule ya sekondari wakiwa katika maktaba, wanafunzi hao wamevaa sare za shule na wako karibu na rafu zilizojazwa vitabu. Hali hii inaashiria mazingira ya shule ya sekondari inayoweka mkazo katika usomaji ili kuhakikisha wanafunzi wanafaulu kwa viwango vya hali ya juu na ubora wa kuzingatia. Kwa pembeni kunaonekana kuwa na dirisha kubwa linalotoa mwanga hafifu ndani ya maktaba hiyo.

Mwalimu wa shule ya sekondari amekaa mezani akisahihisha madaftari amevaa barakoa na amezungukwa na vitabu jambo linaloashiria mazingira ya shule, shughuli hii inaonesha utaratibu wa kilasiku wa mwalimu kuandaa masomo na kufatilia maendeleo ya wanafunzi katika ngazi ya elimu ya sekondari.

Jengo la shule ya sekondari lenye madarasa yenye milango na madirisha mengi, mbele ya majengo hayo kuna viti vya mbao vilivyopangwa kwa safu ambavyo vinaweza kutumika kama eneo la wanafunzi kupumzika au kujisomea. Hali hii inaakisi miundombinu iliyopangwa vizuri katika shule za sekondari inayotoa fursa kwa wanafunzi kufanya shughuli mbalimbali za masomo nje ya darasa.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa wameketi katika madarasa yao wakiwa wamevalia sare wanaonekana wakiwa wamejitosa katika majukumu yao ya masomo hali hii inaonyesha mazingira ya shule yenye utulivu na nidhamu ya hali ya juu.

Kitabu chenye rangi ya kijani njano, huku juu yake kukionekana kuwa na taswira ya mtaalamu aliyevaa koti la maabara na pembeni yake kukiwa na mwanafunzi, kitabu hicho ni cha biolojia kidato cha nne kinaonyesha mazingira ya kitabibu ikimaanisha masomo ya sayansi maabara ya kompyuta ina computer ndogo na meza zilizopangwa kwa ajili ya wanafunzi.

Mabweni ya shule ya sekondari. Majengo hayo yana vitanda vilivyoonekana kuwa vimepangwa vizuri na vimetandikwa mashuka ya rangi ya pinki, mazingira ya ndani yanaonekana kuwa rahisi na yanatoa mahali pakulala kwa wanafunzi wa shule za bweni.

Mwalimu mwanamke ameketi kwenye dawati darasani akiandika kwenye daftari la mwanafunzi, amezungukwa na mrundiko wa vitabu akionyesha jinsi walimu wa sekondari wanavyojitolea katika kurekebisha kazi za wanafunzi. Mazingira ya darasa na vitabu yanaashiria umuhimu wa mchakato wa kujifunza katika shule za sekondari.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wamekaa kwenye madawati yao wakiwa wamevalia sare wakifanya mtihani au kazi za shule na baadhi yao wameinamia madawati yao huku wengine wakiwa wamejielekeza mbele wakizingatia kazi zao mazingira haya yanaashiria mazingira ya kawaida ya kujifunza au kutahiniwa katika shule za sekondari.

Kundi la walimu na maafisa wakijadiliana masuala ya mitihani, katika darasa la shule ya sekondari, walimu hao wanaonekana kuwa na faili za mitihani, hali ni inayoashiria kwamba wako katika mchakato wa kusimamia mitihani, kurekebisha mitihani, au kugawa kazi. Mazingira haya yanaashiria shughuli zinazoendeshwa na walimu katika shule za sekondari.

Jengo la shule moja ambalo linaonekana kuwa na kuta za tofali, na paa la kijani. Linaashiria mazingira ya kujifunzia nguo za shule zenye rangi ya bluu zimeanikwa kwenye uzio wa mbele ya jengo ikionyesha kuwa shule hiyo inatumia sare na kwamba ata sura hii huenda ilipigwa wakati wa masomo au shule imefungwa, kuwepo kwa asali kunaashiria shule ya sekondari.

Afisa elimu, anapokea vifaa vya shule vilivyofungashwa kutoka kwa mgeni rasmi, huku akitabasamu. Vifaa hivyo vimetolewa kutoka ndani ya kontena na tukio hili linaashiria ufunguzi wa vifaa vya masomo au mpango wa kusaidia shule za sekondari, kwa lengo la kuboresha mazingira ya kujifunzia.

Mwanafunzi na mwalimu wakipitia masomo pamoja, huku vitabu vikiwa vimetawanyika mezani, mazingira ya darasa na vitabu vya shule vinaashiria elimu ya sekondari, hii inaonyesha umuhimu wa ushirikiano kati ya mwalimu na mwanafunzi katika kuhakikisha urithishwaji wa elimu bora kwa mwanafunzi.

Mwalimu wa kike akimsaidia mwanafunzi wake wa kiume kwenye kazi ya shule. Wote wawili wameketi kwenye meza yenye vitabu na karatasi nyingi. Mfumo huu wa kujifunza unaashiria umuhimu wa ushirikiano kati ya mwalimu na wanafunzi katika maendeleo ya kitaaluma na kuhakikisha wanafunzi wanafaulu kwa kiwango kikubwa na cha hali ya juu.

Kundi la walimu wakifanya kazi darasani katika shule ya sekondari. Watu wazima wanatazama karatasi za mtihani huku mmojawao akitoa maelekezo ya namna gani zinatakiwa kufungwa na kuhifadhiwa. Hali hii inaonyesha shughuli ya kitaaluma, huenda ikawa ni maandalizi ya mitihani au uhakiki wa matokeo.

Jengo la shule ya sekondari lenye ghorofa mbili likiwa limejengwa kwa mtindo wa kisasa na unadhifu, eneo la nje limepambwa kwa maua kwenye sufuria na lina eneo kubwa la wazi kwa ajili ya mikutano au shughuli mbalimbali; hali hii inaakisi miundombinu bora ya kisasa inayopatikana katika shule za sekondari.

Mikono ya mtu ikimimina kimiminika kutoka kwenye chupa hadi kwenye neli ya majaribio, huku kukiwa na chupa nyingine za kemikali ikionyesha mazingira ya maabara ya shule, vifaa hivi vya maabara hutumika katika masomo ya sayansi hasa kemia, na hutumiwa na wanafunzi wa shule za sekondari wakati wa masomo ya vitendo. Taswira hii inaashiria mfumo wa elimu ya sayansi katika shule za sekondari.

Maabara tupu iliyo na madawati na sinki zilizopangwa vizuri, zikiwa zimetengenezwa kwa ajili ya kufanya majaribio, ikionyesha mazingira ya kujifunzia sayansi, madawati hayo yameundwa mahususi kwa ajili ya masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa shule ya sekondari, hii huashiria umuhimu wa somo la sayansi katika shule za sekondari.

Chumba cha kulala wanafunzi wa shule ya bweni, chumba hiki kina vitanda vya ghorofa na meza ya kusoma, hali inayokifanya kifae kwa makazi na kujisomea, mandhari ya chumba inaonyesha mazingira rahisi na safi kwa malazi, pamoja na kuwafanya wanafunzi kuweza kujisomea katika hali nzuri katika mazingira yasio ya sekondari.

Kundi kubwa la wanafunzi limekusanyika ndani ya maktaba ya chuo, wameketi kwenye viti na kutazama mradi unaoangaziwa kwenye skrini ya projekta. Wanafunzi wengi wamevalia mavazi ya kujikinga na baridi na wengine wamefunika vichwa vyao. Hali ni inaashiria kikao cha masomo au warsha ya kitaaluma. Eneo hili linatumika kama nafasi ya kujifunzia na kushirikiana kitaaluma.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wamekaa kwenye meza ndefu nje ya jengo wakisoma kwa kutumia kompyuta mpakato ndogo; wanajadili mambo mbalimbali huku wakitumia simu zao za mkononi, hali hii inaonyesha mazingira ya kujisomea kwa pamoja katika mazingira tulivu ya chuo kikuu.

Wanafunzi wakiwa wengi katika maktaba ya chuo kikuu ambayo inaonekana kuwa kubwa na yenye mandhari ya kupendeza, huku juu ya dali kukionekana kuwa na taa za mraba, zinazotoa mwanga ndani ya maktaba hiyo. Wengi wameketi kwenye meza zao za kibinafsi wakisoma vitabu au kompyuta ndogo, hali inayoonyesha mazingira ya kujisomea kwa utulivu katika mazingira ya vyuo vikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakijifunza huduma za nywele kwa vitendo, mwanafunzi mmoja ananyoa nywele za mteja chini ya usimamizi wa wenzake. Hali hii ya mafunzo inaonyesha msisitizo wa elimu ya vitendo katika kuhakikisha vijana wanapata ajira pamoja na kujiendeleza katika mafunzo ya ufundi stadi na kuweza kujipatia kipato cha maisha yao ya kila siku.

Mhadhiri akiwafundisha wanafunzi katika chuo cha ufundi, wanafunzi wamekaa katika viti vyao wakimsikiliza mwalimu kwa makini, wengine wakiwa wamefungua vitabu vyao. Mazingira haya yana ashiria mfumo wa elimu unaolenga kujenga ujuzi kupitia muingiliano wa walimu na wanafunzi.

Darasa lililojaa wanafunzi wa chuo kikuu wakimsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele yao, mwanafunzi mmoja ameinua mkono akitaka kuuliza swali. Wengi wamevalia nguo za kawaida jambo linaloashiria mazingira ya kujifunza yaliyo huru na yenye mwingiliano kati ya wanafunzi na walimu.

Wanafunzi, wakiwa ndani ya chumba cha darasa ambacho kinaonekana kuwa na madirisha yanayopitisha mwanga hafifu. Wanafunzi wote wamekaa darasani wakifanya shughuli za kimasomo; baadhi wamefungua vitabu vyao na baadhi wamejikita katika shughuli walizopewa. Hali hii inaonyesha mazingira ya kawaida ya kujifunza katika vyuo vikuu vya elimu ya juu.

Darasa lenye wanafunzi wengi wa chuo kikuu wakiwa wamekaa kwenye madawati, wanafunzi hao wanamtazama mhadhiri aliyesimama mbele ya darasa lao akitoa mada. Huku nyuma yake kukiwa na skrini kubwa ya mada hiyo, mazingira haya yanaashiria mazingira ya kujifunzia katika chuo kikuu ambapo wanafunzi hujifunza mada mbalimbali na pia hupewa mihadhara na wataalamu waliyobobea katika fani hiyo.

Kundi la wanafunzi wa chuo, wanafunzi wawili wa kike wakiwa wanamnyoa mwanaume, wote wanafunzi wanaonekana kuwa wamevaa sare za chuo za rangi ya chungwa na wanafanya kazi yao kwa umakini. Hali hii inaonyesha kuwa wanasoma somo la urembo au ususi katika ngazi ya chuo.

Wanafunzi wengi wamekusanyika katika maktaba ya chuo kikuu wakisikiliza mada inayotolewa, mzungumzaji anatumia projekta kuonyesha maelezo ya mada hiyo, huku wanafunzi wakiwa wamekaa kwenye viti wakiandika na kufuatilia; hali hii inaonyesha mkutano au somo la kitaaluma ndani ya mazingira ya chuo.

Kundi la wahitimu wa chuo kikuu wakiwa wametupa kofia zao za mahafari hewani, wote wanaonekana kwenye furaha na tabasamu wakisherehekea hatua hii muhimu ya kumaliza masomo yao ya juu. Mandhari ya kijani kibichi nyuma yao inaongeza uhai katika tasnia hii ikionyesha mazingira safi na tulivyo ya sherehe hiyo.

Wanafunzi wa kike wakipumzika katika chumba cha mabweni, wawili wanalala kwenye vitanda viwili vya ghorofa na mmoja ameketi chini. Nguo zimening'inizwa kwenye kabati iliyowazi inaonyesha maisha ya mabwenini katika mazingira ya vyuo vikuu au vyuo vya kati.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa anatoa mada kwa kundi la wanafunzi waliokaa kwenye viti na madawati, wanafunzi hao wanamuangalia kwa umakini wakifuatilia maelekezo yake kwa uangalifu. Mazingira haya yanaonyesha mafunzo ya darasani au mhadhara unaendelea katika chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wanaonekana wakiwa wametulia ndani ya chumba chao cha darasa. Wote wakiwa kwa makini wakimsikiliza mhadhiri ambaye anaonekana kutumia kompyuta mpakato yake ndogo, kuonyesha katika projekta mbayo iko nyuma yake. Pia wanafunzi wana vidaftari pamoja na kompyuta mpakato zao. Wengine wakinukuu kinachozungumzwa na wengine wakinukuu kwa kutumia daftari, wengine wakitumia kompyuta mpakato zao.

Wanafunzi watatu wa chuo kikuu wamekusanyika karibu na kompyuta mpakato wakifanya kazi za masomo. Mwanamke mmoja amesimama akiwasaidia wenzake wawili waliokaa chini wakichambua maelezo kutoka kwenye kitabu. Hali hii inaashiria mazingira ya kujifunza na kushirikiana yanayopatikana katika vyuo vikuu.

Mwalimu anasimama mbele ya darasa akifundisha masomo mbalimbali kwa kutumia ubao mweusi. Wanafunzi wamevalia sare za rangi ya zambarau na njano wameketi kwenye madawati, hali hii inaonyesha mazingira ya kawaida ya darasa la shule ya msingi ambapo wanafunzi wanajipatia elimu.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa katika ukumbi wa mitihani, kila mwanafunzi ameketi kwenye meza yake akiwa makini anafanya mtihani. Hali ya utulivu na weredi inaashiria mazingira ya mtihani wa kitaaluma ambapo wanafunzi huhitaji utulivu wa hali ya juu. Juu ya dari kunaonekana kuwa na taa zilizopangwa kwa mstari zikitoa mwanga katika mazingira hayo, pia kwa mbali kunaonekana kuwa na na vioo na kuashiaria jengo limejengwa kisasa zaidi.

Wanafunzi wa chuo kikuu, wakitumia kompyuta zao ndogo kwa ajili ya masomo, kila mwanafunzi ana kompyuta, huku wengine wanashughulikia majaribio, kuandika na kufanya utafiti. Hali hii inaonyesha mazingira ya kisasa ya kujifunza, yanayojumuisha matumizi ya teknolojia katika taasisi ya elimu ya juu.

Wanafunzi wa kike wanaonekana wakipumzika katika chumba chao cha hostel wakiwa wametulia kwenye vitanda vyao, chumba hiki kina vifaa muhimu kama: kabati la kuhifadhia nguo kuonyeaha mazingira ya malazi ya wanafunzi wa chuo, hii inaashiria maisha ya hostel ambapo wanafunzi huishi pamoja wskishiriki nafasi moja au eneo lenye chumba kimoja.

Wanafunzi wa chuo kikuu wamekaa katika darasa lililopangwa kwa mpangilio wa viti vizuri, pamoja na taa ambazo zinaonekana kutoa mwanga hafifu ndani ya darasa hilo, pia kuna feni ambazo zinawezesha wanafunzi kupata hali ya hewa nzuri na ya kupendeza, pia katikati yao kunaonekana kuwa na mhadhiri ambaye anafundisha juu ya kitu fulani, nyuma yake kunaonekana kuwa na projekta inayotoa mwanga inawezesha wanafunzi kuelewa kwa urahisi zaidi na kwa ufanisi mkubwa.

Wanafunzi wakiwa darasani ndani ya chuo kikuu waliovaa sare wakiwa wameketi wakimsikiliza mhadhiri, mwalimu amesimama mbele akitumia projekta kuonyesha mada anayoifundisha. Mazingira ya kujifunzia yanaonekana kuwa ya kutulia na yanayowezesha wanafunzi kusikiliza kwa utulivu mkubwa na kwa umakini wa hali ya juu.

Mhadhiri wa kike anayeelekeza mada kwa wanafunzi wawili wa kiume katika maabara ya kompyuta, wanafunzi wamekaa kwenye dawati zenye kompyuta. Mazingira haya yanaashiria mazingira ya mafunzo ya kompyuta katika taasisi za elimu ya juu au vyuo vikuu.

Mhadhiri amesimama mbele ya darasa akihutubia kundi la wanafunzi waliokaa kwenye madawati. Wanafunzi wanamwangalia kwa makini, wengine wakiwa na vitabu na madaftari mbele yao. Mazingira ya darasa yanatoa taswira ya kujifunza na kubadilishana maarifa kati ya walimu na wanafunzi.

Mhadhiri wa kiume anazungumza mbele ya darasa kubwa la wanafunzi wa chuo kikuu, wanafunzi wamejishughulisha na somo wakiwa wamekaa kwenye madawati baadhi wakichukua maelezo yanayotolewa hali hii inaonyesha mazingira ya kawaida ya mafunzo katika vyuo vikuu.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wamekusanyika wakiwa wanajadili kazi ya pamoja ya mtandaoni. Wote wamejikita kwenye kompyuta ndogo wakichambua taarifa au miradi mbalimbali. Wanafunzi wamevaa vitambulisho jambo linaloashira mazingira ya chuo kikuu.

Mhadhiri aliyesimama mbele ya ukumbi wa wanafunzi wengi waliokaa, akiwapa mhadhara. Wanafunzi wote wanaonekana wakimsikiliza mhadhiri kwa umakini mkubwa, wakiwa wamekaa katika sehemu tofautitofauti. Mazingira haya yanaashiria ukumbi wa mihadhara wa chuo au chuo kikuu.

Wahitimu wa chuo kikuu wakirusha kofia zao angani kwa furaha, wahitimu hao wamevalia majoho yao na tabasamu likionekana ni usoni mwao hali inaashiria mafanikio na kumaliza masomo yao yote ya elimu ya juu, mazingira haya yanaashiria ni sherehe ya kufuzu ambapo wanafunzi wote utunukiwa elimu zao za juu.

Kundi la wanafunzi wa kike wakiwa darasani, wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele, wanafunzi wote wamevaa sare za rangi ya chungwa na wametulia wakimsikiliza mwalimu kwa umakini mkubwa. Mazingira haya yanaashiria mafunzo katika chuo au chuo kikuu ambako wanafunzi wanajifunza ujuzi fulani kama inavyoonekana kutoka kwa vifaa vilivyo mezani.

Ukumbi uliojaa wanafunzi waliovaa sare wakifanya mtihani. Wanafunzi wamekaa kwa utulivu kwenye madawati tofauti na kuweka umbali kati yao na baadhi ya waangalizi wa mitihani wamesimama mbele ya ukumbi. Mazingira haya yanaashiria mazingira ya mitihani rasmi katika ngazi ya elimu ya juu.

Mwalimu amesimama mbele ya darasa akitoa maelekezo kwa kundi la wanafunzi waliokaa kwenye meza yenye vitabu na dafatari. Wanafunzi wanamwangalia kwa makini wakifuatilia somo au mada inayojadiliwa, huku baadhi yao wakiandika dondoo muhimu. Muktadha huu unaonyesha mhadhara wa darasani au kikao cha mafunzo kinachoendelea katika mazingira ya chuo kikuu.

Mkuu wa idara au mtaalamu wa elimu ya juu ameketi kwenye ofisi yake, anaonekana akitabasamu na kushughulikia majukumu yake ya kila siku akiwa na vitabu kompyuta na simu ya mezani ofisi hiyo imepangwa kwa makabati yenye vitabu na rasilimali nyingine, ikiakisi mazingira ya kitaaluma katika taasisi ya elimu ya juu.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wamekaa nje wakijadili masomo. Wanatumia kompyuta mpakato zao kwa ajili ya kufanya utafiti na wanaonekana kuchangia mawazo huku wakishirikiana. Mazingira ya nje yanatoa fursa ya kujifunza kwa uhuru nje ya madarasa ya kawaida jambo linaloonyesha jinsi mafunzo ya elimu ya juu yanavyoweza kufanyika.

Mhadhiri akiwasilisha mada kwa wanafunzi wake darasani anatumia projekta kuonyesha taswira ya gari, huku akieleza jambo linaloashiria somo la uhandisi au maswala ya magari, wanafunzi wameketi wakizingatia kwa makini kile anachokizungumza mhadhiri huyo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wamekaa kwenye madawati darasani; wakifuatilia masomo kwa utulivu, hali hiyo huashiria masomo ya mihadhara ambapo idadi kubwa ya wanafunzi hujikusanya kusikiliza mhadhiri anachokizungumza; mazingira haya yanaonyesha mazingira ya kawaida ya kujifunza katika elimu ya ngazi ya juu au chuo kikuu.

Wanafunzi wa chuo wamekaa darasani wakifundishwa na mwalimu wao, wote wamevaa sare za rangi ya chungwa na wanafwata maelekezo ya mwalimu. Darasa hili lina vifaa vya ufundi wa urembo, hali inayoashiria utoaji wa huduma za urembo katika chuo cha ufundi stadi.

Kundi la wanafunzi wakiwa wamekaa nje karibu na jengo la chuo wanajadiliana huku wakiwa wamefungua kompyuta zao za mkononi baadhi yao wanamwangalia mwenzao huku wengine wakiandika au kufatilia maelekezo kwenye daftari hali hii inaonyesha ushirikiano na majadiliano nje ya darasa jambo linalowakuta mazingira ya chuo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wamekaa kwenye madawati darasani , wakifanya mtihani, wamejaza karatasi zao kwa utuli wakizingatia maswali ya mtihani huo. Mazingira haya yanonyesha umuhimu wa kufanya mtihani kama sehemu ya tasmini ya elimu ya juu, ili kuhakikishia wanafunzi wanakuwa na ujuzi na weledi wa hali ya juu.

Darasa limejaa wanafunzi wakimsikiliza mhandhiri aliyesimama mbele ya ubao mweupe wenye projekta, wanafunzi wanaonekana kuwa wamevaa sare za rangi ya bluu, jambo linaloweza kuashiria kuwa wao ni wanafunzi wa chuo au chuo kikuu, mazingira haya yanaashiria mhadhara au semina mfumo unaotumika katika elimu ya juu.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu, wakisoma pamoja nje ya darasa, wameketi kwenye meza na benchi, huku baadhi yao wakitumia kompyuta ndogo na wengine wakiandika. Hali ya furaha na ushirikiano inaashiria mazingira ya kujifunza ya kirafiki na huru, ambapo wanafunzi hao wanabadilishana maarifa mbalimbali juu ya kitu wanachojifunza.

Mwalimu akifundisha wanafunzi wake darasani, wanafunzi wamevaaa rangi za zambarau na njano, taswira hii inaashiria mafunzo ya utoaji wa huduma kwa wanafunzi wa shule za msingi yanayotolewa katika chuo kikuu kwa mfumo wa mafunzo ya vitendo.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wamekaa nje wakijadiliana masomo, huku wakiwa wanatumia kompyuta zao kufanya utafiti na wanaonekana wakishirikiana. Mazingira ya nje yanatoa fursa ya kujifunza kwa uhuru nje ya madarasa ya kawaida, jambo linaloonyesha jinsi mafunzo ya elimu ya juu yanavyoweza kufanyika.

Mhadhiri akiwafundisha wanafunzi katika chuo kikuu. Wanafunzi wameketi kwenye viti vya kijani wakimsikiliza mwalimu kwa makini zaidi. Darasa hilo linafanana na mazingira ya kawaida ya kujifunzia huku mwalimu akitumia kompyuta ya mkononi kuelezea somo ambalo wanafunzi wanamsikiliza kwa makini. Nyuma yake kunaonekana kuwa na skrini kama projekta ikiwasaidia wanafunzi kuona kile ambacho kipo kwenye kompyuta ya mwalimu.

Kundi la watu wazima wanaume na wanawake wakiwa katika kikao cha mafunzo, wanafunzi wameketi kuzunguka meza huku wengine wakiwa wanaanglia kompyuta mpakato zilizoko juu ya meza zao. Hali hii inaashiria mazingira ya mafunzo ya watu wazima au semina katika mazingira ya chuo kikuu.

Mwalimu akifundisha kundi la wanafunzi wa chuo kikuu au chuo cha elimu ya juu darasani. Wanafunzi wameketi kwenye meza na viti wakiwa wamefungua vitabu vyao na kuandika, huku wakimsikiliza mwalimu kwa umakini mkubwa. Mazingira ya darasa yanaonyesha uwepo wa bango la ubao mweupe na machapisho ukutani yanayoakisi mazingira halisi ya kujifunza na kufundisha katika taasisi ya elimu ya juu.

Kundi la wanafunzi na walimu wakizunguka kompyuta, wakijadili au kufanya kazi pamoja. Mmoja wa walimu amevaa koti la rangi ya machungwa linalomtofautisha na wanafunzi. Taswira hii inawakilisha mazungumzo na ushirikiano wa kitaaluma katika mazingira ya chuo kikuu au chuo cha elimu ya juu.

Darasa lililojaa wanafunzi wa chuo kikuu wakimsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele yao. Wanafunzi wengi wamevaa barakoa hali inayoashiria mafunzo yanayoendelea wakati wa janga au tahadhari ya kiafya, hali ya umakini inatawala kwa wanafunzi wote katika kuhakikisha wanakuwa na hali ya utulivu, katika kusikiliza kile kinachozungumzwa na mhadhiri wao. Juu ya dari kunaonekana kuwa na taa mbalimbali ambazo hutumika kutoa mwanga hasa giza linapoingia.

Ukumbi mkubwa uliojaa wanafunzi wakimsikiliza mzungumzaji aliyesimama mbele akitumia projekta wanafunzi wote wamekaa kwa utulivu wakimsikiliza mzungumzaji kwa umakini huku baadhi yao wakiwa na vitabu au kompyuta za mkononi hali hii inaashiria elimu ya juu ambapo ni mihadhara mikutano muhimu hufanyika katika ukumbi mkubwa.

Mhadhiri mwanamke akitoa mada kwa wanafunzi wa chuo kikuu, darasa hilo lina madawati ya kisasa yenye kompyuta mpakato ndogo zilizopangwa juu yake. Hali ya utulivu na weledi inaashiria mafunzo yaliyopangwa vizuri na inayotumia teknolojia ya kisasa katika kuwapatia wanafunzi elimu na maarifa mbalimbali.

Mhadhiri akifundisha wanafunzi katika chuo kikuu. Wanafunzi wameketi kwenye madawati wakimsikiliza mwalimu kwa makini. Mandhari ni ya darasa la kisasa lenye taa za kutosha, linaloashiria mazingira bora ya kujifunzia, ambapo wanafunzi wanaweza kuwa huru na kuweza kupata elimu na maarifa katika mazingira ya usalama na ya kupendeza zaidi.

Mzungumzaji mmoja amesimama mbele ya darasa kubwa la wanafunzi wakiwa wamekaa kwenye viti, wanafunzi wengi wametulia na wanafuatilia kwa makini mada inayotolewa. Hali hii inaonesha mazingira ya kawaida ya mafunzo, katika vyuo vikuu, ambapo wanafunzi wengi hujipatia elimu na maarifa mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo kikuu wamekaa katika chumba cha mitihani wakijibu maswali kila mwanafunzi amekaa kwenye dawati lake binafsi na amejikita kwenye karatasi zake. Mazingira haya yanaonyesha utulivu na umakini unaohitajika wakati wa mitihani ya chuo kikuu.

Wanafunzi kadhaa wa chuo kikuu, wamekaa darasani wakifuatilia mada inayofudishwa. Wanafunzi wamejishughulisha na somo hilo. Baadhi wakichukua maelezo na wengine wakiangalia kwa makini. Hali hii inaonyesha mazingira ya kawaida ya kujifunza ndani ya chuo kikuu.

Mhadhiri yupo mbele ya darasa akitoa mada kwa kundi la wanafunzi walioketi kwa makini, wanafunzi wanamuangalia kwa utulivu na umakini mkubwa wakifatilia somo hilo, mazingira ya darasa yanayoa taswira ya kujifunza na kubadilishana maarifa kati ya walimu na wanafunzi katika mazingira ya chuo kikuu.

Mwalimu akitoa mhadhara kwa wanafunzi walioketi katika madawati ya chuo. Wanafunzi hao wanaonekana kuwa na kompyuta za mkononi na madaftari wakiandika mada muhimu inayotolewa na mwalimu. Mazingira ya darasa yanaashiria mahali pa kujifunza katika chuo kikuu, kwa jinsi walivyokaa wanafunzi hao na mhadhiri anavyoonekana kuwapa mada.

Mhadhiri akiwafundisha wanafunzi katika chuo kikuu, wote wamevalia barakoa huku mawaziri akitumia projekta kwa ajili ya kuwasilisha masomo, wanafunzi wamekaa kwenye viti na meza za darasani wakimsikiliza mwalimu kwa umakini mkubwa, jambo lililoashiria mazingira ya kujifunza ya kitaaluma katika elimu za juu.

Wanafunzi wawili wa chuo kikuu wamekaa kwenye dawati refu, wakifanya kazi zao kwa kutumia kompyuta mpakato. Mmoja anatumia kompyuta ndogo na mwingine anatumia kompyuta ya mezani. Wanafunzi wanajishughulisha na masomo yao, hali inayoonyesha kwa umakini mazingira katika chuo kikuu.

Mtaalamu wa ufundi akiwa amevaa mavazi ya usalama anatabasamu huku akitumia kidole chake kugusa skrini ya kudhibiti mashine kubwa ya kiwandani. Mtaalamu huyu anadhihirisha ustadi wa kiufundi na udhibiti wa mitambo ya uzalishaji, jambo ambalo linaaksi mafunzo ya uhandisi kwa mitambo au teknolojia ya chakula na vinywaji yanayotolewa katika elimu ya ufundi.

Wanafunzi au mtaalamu wa elimu ya ufundi akiwa kazini akitumia mashine za uzalishaji katika kiwanda, anavaa vifaa vya kujikinga ikiwemo kofia vesti na tai ya shingoni, jambo linaloashiria mazingira salama ya kazi. Anashughulika na skrini ya kidijitali kuashiria umuhimu wa teknolojia, katika mafunzo ya kisasa ya ufundi.

Wanafunzi watatu wa ufundi wamekusanyika wakiangalia kifaa cha kielektroniki wakikichambua, mmoja wao anashikilia kifaa hicho huku wenzake wakiangalia kwa umakini. Hali hii inaonyesha wanafunzi wakishirikiana katika mafunzo ya vitendo katika elimu ya ufundi stadi.

Mwanafunzi mmoja wa ufundi anafanya kazi ya kurekebisha skrini ya simu ya mkononi. Ametulia na kujikita katika matengenezo hayo, akitumia mashine maalum iliyoko mbele yake. Hali inayoonyesha mazoezi ya vitendo yanayotolewa katika elimu ya ufundistadi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa darasani wakitumia kompyuta, wanafunzi hao wamekaa mbele ya kompyuta zao na wanazingatia kazi zao huku mwalimu akiwasaidia hali hii inaashiria mafunzo ya teknolojia na elimu ya ufundi yanayolenga kuwajengea wanafunzi ujuzi wa vitendo.

Fundi au mwanafunzi wa ufundi akiwa amejikunja ndani ya gari akifanya matengenezo, akisaidiwa na wenzake. Hali inayoshiria mafunzo ya vitendo ya ufundi magari. Mtaalamu huyu na wenzake wamevaa sare za kazi zinazotoa taswira ya utaalamu wao. Taswira hii inawakilisha elimu ya ufundi au ufundistadi ambapo wanafunzi hujifunza na kutumia ujuzi wao kwa vitendo.

Wanafunzi kadhaa wakiume wameketi kwenye meza wakiwa wamevalia sare za kazi na kutumia vifaa mbalimbali vya kielektroniki, baadhi yao wanajifunza kutengeneza vifaa vya simu au kompyuta, huku wakisimamiwa na walimu, hali hii inaonesha mafunzo ya kiufundi katika fani ya teknolojia na matengenezo ya vifaa vya elektroniki.

Vijana wawili wakiwa wamevalia sare za ufundi wakifanya matengenezo ya vifaa vya kielektroniki hali ni waashiria mafunzo ya vitendo vya ufundi wa elektroniki, wanafunzi hao wametumia vifaa mbalimbali ikiwemo bisibisi kuhakikisha wanafanikisha kazi, mazingira haya yanaonyesha jinsi elimu ya ufundi stadi inavyotolewa ambapo wanafunzi kujifunza kwa vitendo.

Wanafunzi kadhaa wakiwemo vijana na watu wazima wakirekebisha simu za mkononi huku wamevaa sare za rangi ya bluu hali inayoashiria mafunzo ya vitendo ya ufundi wa simu vifaa mbalimbali ikiwemo bisibis vinaonekana kwenye dawati hali inayoashiria mazingira ya darasa la ufundi mazingira haya yanaonyesha jinsi elimu ya ufundi stadi inavyotolewa ambapo wanafunzi kujifunza kwa vitendo zaidi.

Mwanafunzi wa kike anafanya mazoezi ya vitendo katika maabara ya uhandisi, amevalia suti ya bluu na anabonyeza vifungo kwenye mashine ya kielektroniki. Hali hii inaonyesha mazingira ya mafunzo ya elimu ya ufundi stadi.

Mwalimu akisimamia wanafunzi darasani, ambapo kila mmoja ameketi mbele ya kompyuta ya mezani, mwalimu amevaa kanzu ya kijani na anawaelekeza wanafunzi kwa umakini wa hali ya juu. Mafunzo haya yanaashiria masomo ya elimu ya ufundi yanahusiana na matumizi ya kompyuta.

Wanafunzi wa ufundi wanajifunza ujuzi wa kompyuta, wakisaidiana katika kutatua tatizo lililopo mbele yao, mafunzo haya huwajengea uwezo wa kutumia vifaa vya kiteknolojia kwa ajili ya kutafuta ajira au kuanzisha biashara zao, mazingira haya yanaashiria mafunzo ya vitendo yanayotolewa katika elimu ya ufundi au stadi.

Kundi la vijana na watu wazima wakiwa wamekaa darasani, baadhi yao wamevaa mavazi ya kawaida na wanamtazama mwalimu au mzungumzaji mbele yao, hali inayoashira kushiriki katika darasa la elimu ya ufundi, muonekano wa washiriki unaashiria mafunzo ya kiufundi yanayotolewa kwa rika tofauti.

Wanafunzi kadhaa wanafanya mazoezi ya vitendo katika warsha, wakirekebisha vifaa vidogovidogo vya kielektroniki. Kila mwanafunzi amekaa kwenye dawati na ana zana zake za kazi. Mazingira haya yanaashiria mazingira ya kujifunza ujuzi wa kiufundi stadi.

Wanafunzi wakijifunza ujuzi wa kompyuta na umeme katika karakana, kila mwanafunzi anatumia kompyuta yake, huku mwalimu akiwa amesimama akiwasaidia katika maswala mbalimbali yanayoonekana kua yanawashinda. Hali ya utulivu na umakini inaashiria mazingira ya kujifunza stadi za kiufundi.

Mwalimu akiwasaidia wanafunzi wa chuo cha ufundi katika mafunzo ya kompyuta. Wanafunzi wameketi mbele ya kompyuta za mezani na za mkononi, wakifanya kazi kwa umakini mkubwa. Mwalimu amesimama karibu akitoa maelekezo ya moja kwa moja kwa wanafunzi hawa, ili kuhakikisha wanafanya kitu chenye ufanisi mkubwa na kuweza kusaidia kupata ujuzi wa kompyuta, ambao utawawezesha kufanya kazi mbalimbali zinazohusiana na teknolojia.

Kundi la wanafunzi wa ufundi wakijifunza kwa vitendo, wamekusanyika kumzunguka mwalimu wao, wakifungua vifaa mbalimbali vya kiufundi. Wanafunzi wote wanaonekana kuwa wamevaa sare za kazi; hali inayothibitisha mazingira ya mafunzo ya ufundi katika vyuo vya kati au vyuo vya ufundi stadi; vinazojihusisha na utoaji wa amali mbalimbali zinazohusiana na masuala ya ufundi.

Wanafunzi wawili wa elimu ya ufundi, wakiwa na vifaa vya teknolojia vya mafunzo ya mikono, wakiwa wamevaa fulana na barakoa, huku wakijifunza namna ya kutumia mashine hizo. Hali hii inaakisi mazingira ya kisasa ya ufundi yanayohusisha matumizi ya teknolojia.

Wanafunzi kadhaa wakiwemo vijana na watu wazima ukitumia kompyuta huku akivaa sare za bluu moja wao anasimama akiwa makini na mwingine amekaa akifanya kazi kwenye kompyuta yake hali ni waashiria mafunzo ya vitendo ya kompyuta mazingira ya darasa na utulivu ulioonyeshwa na wanafunzi yanaashiria mafunzo ya ufundi au ufundistadi.

Mwanafunzi anafanya kazi ya ufundi wa simu za mkononi akiwa ametumia zana maalumu. Mazingira hayo ya kazi yanaonyesha ufundi huo kwa vitendo na mazingira ya darasa la ufundi. Hii inaashiria umuhimu wa elimu ya ufundi stadi katika kumjengea mwanafunzi uwezo wa kujitegemea na kupata ajira yake binafsi.

Wanafunzi kadhaa wakiwa wamevalia barakoa wamesimama kwenye madarasa wakishughulikia vipande vya mbao, mwalimu mwenye shati la blue ana wasimamia wanafunzi wawili wanaojaribu kuunganisha vipande vya fremu ya kiti. Taswira hii inaonyesha mafunzo ya ufundi katika fani ya useremala.

Mwanafunzi au mtaalamu wa mafunzo ya ufundi akifanya matengenezo, anashirikiana na mwalimu wake wakitumia vifaa vya kielektroniki kwa ajili ya kufanya matengenezo au kufanya majaribio ya vifaa. Hali hii inaakisi mazingira ya kujifunza kwa vitendo, jambo ambalo ni muhimu katika elimu ya ufundi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa katika warsha ya utengenezaji wa samani. Wote wamevalia barakoa wakishughulika na mbao na vifaa vya kazi, huku mwalimu akiwa karibu nao kuwasimamia na kuwaongoza. Hali hii inaakisi mazingira ya kujifunza kwa vitendo ambapo ujuzi unajengwa kupitia ushiriki wa moja kwa moja kwenye miradi.

Wanafunzi wanafanya mazoezi ya kiufundi katika darasa wakiwa wamekaa kwenye madawati, kila mwanafunzi ana vifaa vyake na anajishughulisha na matengenezo ya vifaa vya kielekroniki. Hali hii inaonyesha mazingira ya kujifunza kwa vitendo katika elimu ya ufundi stadi.

Wanafunzi wakiwa darasani kwenye chuo cha ufundi, wanafunzi wameketi kwenye madawati wakisikiliza somo, huku baadhi yao wakiwa na vifaa vyao vya kielektroniki. Hali ya utulivu na weledi inaashiria mazingira ya kujifunzia stadi mbalimbali za ufundi, ambapo huwawezesha wanafunzi kuweza kujiendeleza kimaisha na kujipatia kipato.

Mandhari yanaonesha kuwa ni chuo cha ufundi stadi, wanafunzi wanaonekana wakiwa katika hali ya utulivu wote wakishughulika na vifaa vya kielektroniki ambavyo viko juu ya meza zao kwa nyuma kunaonekana kuwa na mwanamke huenda akawa ni mwalimu ambaye anaonekana pia kuangalia kwa makini juu ya kompyuta ya mezani ambayo iko mbele yake mandhari yanaonekana kuwa ni a darasa katika chuo cha ufundi stadi.

Mwanafunzi mmoja wa kike amekaa kwenye dawati akifanya matengenezo ya vifaa vidogovidogo vya kielektroniki, ametulia na anatumia zana za kisasa huku akiwa amevalia nguo maalumu ya kazi, hali hii inaonyesha mazoezi ya vitendo yanayotolewa katika elimu ya ufundi stadi.

Wanafunzi watatu wakifanya kazi kwa pamoja mbele ya kompyuta, wanafunzi hao wamevaa sare zinazoashiria mazingira ya mafunzo ya kiufundi au kitaalamu zaidi, mwingiliano wao unaonyesha wanashirikiana ili kusuluhisha shida ya teknolojia ambayo inaweza kuwa imetokea katika kompyuta hiyo.

Wanafunzi wanafanya kazi ya ukarabati wa simu za mkononi kwa kutumia zana maalumu kama vile bisibisi mdogo nafasi ya kuingia nyaya, kila mwanafunzi ana vifaa vyake vya kazi na simu iliyokuwa imeharibika akiwa anafanya kazi ya ukarabati. Hali hii inaashiria elimu ya ufundi inayotolewa ili kuwawezesha wanafunzi kujiajiri au kupata ajira zao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, wanafanya mazoezi ya kurekebisha simu za mkononi katika mkusanyiko wa darasa moja. Kila mmoja wao ana zana za sehemu mbalimbali, zilizopangwa mbele yao. Wanafunzi wamejishughulisha kikamilifu wakitumia ujuzi wa kiufundi, wanaopata kupitia mafunzo haya.

Kundi la wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa darasani wakitumia kompyuta, wakikaa katika madawati yao, wakifanya mazoezi kwa vitendo na mwalimu wao, hali hii inakisi umuhimu wa teknolojia katika mafunzo ya ufundi na jinsi ya kuwasaidia wanafunzi kujifunza ujuzi mpya kaa urahisi zaidi.

Jengo la mafunzo ya ufundi likiwa katika hatua za ujenzi, mafundi na wataalamu wamevaa sare maalumu na kofia za kujikinga wakifanya kazi kwa bidii ili kukamilisha ujenzi wa miundombinu hiyo, hali hii inaakisi umuhimu wa uwekezaji katika elimu ya ufundi huku mafunzo yakifanyika katika mazingira halisi ya ujenzi.

Wanafunzi wawili wa ufundi wanafanya kazi ya kurekebisha kompyuta ndogo katika darasa la kompyuta, wamevalia sare za bluu na wanatumia zana za kisasa za matengenezo. Mazingira haya yanaashiria kujifunza kwa vitendo, kunakofanyika katika elimu ya ufundi stadi.

Kundi la wanafunzi wote wakiwa wamevalia sare za ufundi wakimwangalia mwalimu au mkufunzi wao anaonekana akiwafundisha kwa vitendo jinsi ya kufanya kazi na kifani fulani wote wanaonekana wakiwa makini wakijifunza na kutumia ujuzi wao kwa vitendo hali hii inaashiria elimu ya ufundi na ufundi stadi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wanafanya mazoezi ya vitendo ya kurekebisha gari, mmoja wao anafanya matengenezo ndani ya buti ya gari, akiwa ameinama chini. Mafunzo haya yakiwa yanaashilia ujuzi wa kiufundi unaotolewa katika elimu ya ufundi stadi .

Wanafunzi kadhaa wa kiume wakifanya kazi katika karakana, wanafunzi hao wameketi mbele ya meza zao za kazi zikiwa zimesheheni vifaa mbalimbali vya kielektroniki, wakifanya matengenezo ya vifaa hivyo hali ya utulivu na uweledi, inaashiria mafunzo ya vitendo yanayotolewa katika eneo hilo, linaloonekana kuwa ni chuo cha mafunzo ya ufundi stadi wa vifaa mbalimbali vya kielektroniki.

Wanafunzi wa kike wanafanya mazoezi ya vitendo katika warsha, wakiwa wamevaa miwani ya kujikinga na barakoa. Mmoja wao anatumia tochi ya kuchomelea chuma, huku wenzake wakimwangalia kwa makini. Hali hii inaonyesha mazingira ya mafunzo ya kiufundi, yenye kuzingatia usalama kwa wanafunzi hao.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi, wakiwa darasani wakifanya matengenezo ya simu, wanafunzi wamekaa kwenye meza zao za kazi na vifaa maalumu. Hali hii inaakisi mazingira ya kujifunza kwa vitendo, jambo ambalo ni muhimu katika elimu ya ufundi na mafunzo.

Wanafunzi wamekaa katika warsha wakifanya mazoezi ya vitendo ya kurekebisha vifaa vya kielektroniki, kila mmoja wao ana kompyuta, vitabu na vifaa vya kazi. Mazingira haya yanaashiria mazingira ya kujifunza kwa vitendo na nadharia katika elimu ya ufundi stadi.

Wanafunzi wanajifunza ujuzi wa ukarabati wa simu za mkononi kwa kutumia zana maalumu, mafunzo haya ya ufundi huwapa ujuzi wa vitendo unaowawezesha kujiajiri au kuajiriwa katika somo la ajira ya teknolojia, mazingira haya yanaashiria kujifunza kwa vitendo katika taasisi ya elimu ya ufundi.

Kundi la wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa darasani wamevalia sare zao za shule, wanajifunza kwa vitendo huku wamekaa kwenye meza zao za kazi, darasa lina vifaa vya kielektroniki vinavyoonyesha mafunzo hayo yanahusu matengenezo au ufundi wa vifaa vya umeme katika mazingira yenye darasa tulivu.

Wanafunzi wa ufundi wakifanya marekebisho ya simu za mkononi, kila mwanafunzi ameketi kwenye dawati lake akitumia vifaa maalumu kwa umakini mkubwa, hali ya utulivu na weledi inaashiria mafunzo ya vitendo yanayotolewa katika mazingira ya ufundishaji wa vyuo vya ufundi.

Kijana mwanafunzi akiwa makini akitengeneza kifaa cha umeme au televisheni amekaa kwenye meza iliyo na vifaa na zana zinazohusiana na umeme, hali hii inaashiria mafunzo ya vitendo yanayotolewa kwa wanafunzi wa ufundi katika vyuo mbalimbali vya ufundi stadi.

Wanafunzi wakifanya kazi za kiufundi katika karakana, wanafunzi wamevaa sare za kazi wakitumia vifaa mbalimbali vya kielektroniki. Hali ya utulivu na umakini inaashiria mazingira ya kujifunzia stadi za ufundi, ambapo wanafunzi wanajipatia ili kuweza kuendesha maisha yao.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, wamekaa kwenye meza ndefu wakajifunza ukarabati wa kompyuta. Wote wanaonekana kuwa huandika maelekezo muhimu, huku wengine wakiwa wanafanya kazi ya vitendo. Mazingira haya yanaashiria kuwa mafunzo ya vitendo yanaendana na elimu ya ufundi stadi.

Mwanafunzi au mtaalamu wa ufundi akiwa mbele ya mashine kubwa ya kiwandani ametabasamu na amevaa nguo za kazi vikiwemo kofia koti la usalama na sare ikionyesha umuhimu wa usalama mahali pa kazi, taswira hii inaonyesha mfano wa mafunzo ya ufundi na ufundi stadi, ambapo mwanafunzi hujifunza kwa vitendo matumizi ya vifaa au mashine za kisasa.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wanafanya mazoezi ya vitendo ya kurekebisha gari katika warsha. Gari limetengenishwa sehemu mbalimbali na wanafunzi wanafanya matengenezo. Hali hii inaonesha mazoezi ya vitendo yanayotolewa katika elimu ya ufundi stadi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wanafanya mazoezi ya vitendo katika warsha, wakiongozwa na mwalimu au mgeni maalumu, Wanafunzi hao wamevaa sare za bluu na miwani ya kujikinga, wakifanya kazi kwa umakini na shauku kubwa, mmoja wa Wanafunzi anatoa maelezo kwa mgeni huyo, jambo linalo onyesha ushirikiano mzuri katika mazingira ya mafunzo.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi wakiwa katika warsha, wakitengeneza samani mbalimbali wote wamevalia barakoa wakishughulikia mbao na vifaa vya kazi, huku mwalimu wao akiwasimamia na kuwaongoza; hali hii inaakisi mazingira ya kujifunza kwa vitendo ambapo ujuzi unajengwa kupitia ushiriki wa moja kwa moja kwenye miradi.

Wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye madawati wakitumia kompyuta huku mwalimu akisimama katikati ya darasa akitoa maelekezo. Wanafunzi hao wanalenga kujifunza ujuzi wa kiteknolojia jambo linaloonyesha shughuli za mafunzo ya ufundi katika fani ya teknolojia ya kompyuta.

Wanafunzi wakijifunza ujuzi wa uchoraji wa magari. Wanafunzi hao wamevalia mavazi maalumu na barakoa, wakimwangalia mwalimu anayefanya kazi mbele yao. Hali hii inaashiria mafunzo ya vitendo yanayohitaji usalama na umakini zaidi ili kuweza kupata maarifa mbalimbali yanayotolewa na mwalimu huyo.